Badhi ya virutubisho vya lishe vyenye lebo Country Life easy iron ina kapsuli tisini, kila moja ikiwa na miligramu ishirini na tano ya chuma. Bidhaa hii haina gluteni haileti choo na ni laini kwa tumbo ikisaidia kuongeza nguvu mwilini.

Watoto wawili wananawa mikono kwa kutumia kituo cha kunawa kilicho na chombo nyekundu juu na stendi ya chuma. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chini. Wamesimama juu ya nyasi mbele ya jengo.

Mikono imefunikwa na pofu la sabuni ikionyesha hatua ya usafi wa mikono kwa uangalifu. Harakati hii ni muhimu kwa kuzuia kuenea kwa vijidudu na kulinda afya ya jamii. Mandhari hii inasisitiza mazoea bora ya usafi.

Watu wawili wanapita kwenye eneo lililofuriika maji yakifika visigino vyao huku wakitumia fimbo kujisaidia kutembea. Mazingira yamezungukwa na nyumba za bati na nyasi yakionyesha hali ya vijijini.

Mtu wa huduma wa afya aliyevalia koti jeupe na saa mkononi anachunguza sikio la mgonjwa kwa kifaa cha kitabibu. Mgonjwa ameketi kimya huku watu wengine wakiwa nyuma, mmoja wao akiwa na fulana yenye maandishi ya nembo kadhaa.

Wataalamu wawili wa meno wamevalia sare wakimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Mgonjwa amefunikwa kwa bibu ya buluu huku vifaa vya uchunguzi vikitumika kwa umakini.

Mkulima mmoja anaonekana amevalia mavazi ya kujikinga na kofia, huku akinyunyuzia dawa shambani kwa kutumia bomba jekundu lilolounganishwa na kifaa cha mgongoni.

Mwanamke na mtoto mdogo wamevalia barakoa, huku wakishirikiana kuosha mkono kwa kutumia kituo cha kuosha mkono chenye lebo Unicef. Mmoja anamimina maji kutoka kwenye chupa ya zambarau, mwingine akipokea kwa mkono wazi.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye mandhari kavu yenye udongo wa vumbi na vipande vya kuni vilivyo tawanyika. Amevaa vazi refu jeusi linalofunika mwili wote, huku akizungukwa na miti mikavu isiyo na majani.

Wahudumu wawili wa afya wamesimama karibu na mtoto mchanga ndani ya incubator katika chumba cha uangalizi maalum wa watoto wachanga. Mtoto mchanga ameunganishwa na mrija na waya kadhaa kwa ajili ya ufuatiliaji.

Wanafunzi wameketi darasani wakinyanyua vijitabu vya elimu kwa mikono yao kwa pamoja. Mwalimu aliye mbele ya darasani anashirikiana nao kwa maelezo huku akisimama karibu na dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe na kofia ngumu ya kazi anachunguza mitungi ya gasi kwa kutumia kifaa cha kupima. Chumba kina mitungi mikubwa na bango la eneo la ukaguzi likiwa na mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha.

Maelezo ya boksi yanaonyesha chanjo ya kuzuia Surua, Matumbwitumbwi na Rubella. Chupa mbili zimeandikwa majina tofauti zikionyesha kioevu safi na dozi ya chanjo. Nembo ya kampuni na maandishi ya maelezo yamechapishwa juu ya boksi la dawa.

Shati la kijivu lenye nembo ya mduara wa rangi limevalia na mtu aliyesimama kwenye sakafu la zulia la buluu, mikononi mwake ameshika kifaa cha kutetemesha misuli na kifaa kingine chenye miguu inayopinda.

Muhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe anachunguza sikio la mtu aliyevalia blausi nyekundu yenye michoro na koti jeusi ,kifaa cha uchunguzi kinachoonekana ni cha kitabibu kinachotumika kuangalia ndani ya sikio.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe na glavu akimchoma sindano mtoto mchanga anayeshikiliwa na mama, watu wengine wapo nyuma na mizigo mbali mbali inaonekana mazingira yanaonyesha klinki au kituo cha jamii.

Meza ya sokoni imejaa mizizi na miti shamba iliyokauka pamoja na mitishamba iliyosagwa ndani ya mitungi yenye vifuniko vya rangi tofauti. Mandhari ya nyuma ina mbao za buluu, mifugo na vitambaa ikionyesha mazingira ya sokola dawa za asili.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe, glavu na barakoa akimchoma sindano mtoto mchanga. Mtoto huyu anashikiliwa na mama aliyevalia nguo ya buluu yenye mapambo ya manjano. Mtoto mwingine anaonekana nyuma akiwa mikononi mwa mama mwingine.

Mtaalamu wa meno amevaa glavu na anashika kifaa cha tiba chenye rangi ya chungwa, mgonjwa amelala kwenye kiti cha tiba akiwa amefunikwa kwa kitambaa cha buluu.

Watu wawili wanatembea katika mtaa wenye majengo ya bati na saruji. Mmoja wao anazungumza kupitia kipaza sauti, huku mwenzake akimfuata kwa karibu. Majengo yaliyowazunguka yana rangi iliyo fifia na yanaonyesha hali ya uchakavu.

Watu kadhaa wameketi mduara wakisikiliza mwanamke mmoja aliyesimama katikati. Baadhi wamevaa fulana za bluu huku wengine wakiwa kwenye viti vya plastiki na mbao.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe ameshika kukudogo na sindano akivuruta dawa kutoka kwenye kopo. Nÿuma kuna watu ambao wamepanga foleni. Maadhari inaonyesha huduma ya chanjo au huduma ya afya kwa jamii.

Wataalamu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji ya buluu, barakoa na kofia wakifanya upasuaji kwenye meza ya mgonjwa. Nguo za upasuaji zimefunika mwili wa mgonjwa, huku vifaa vya kitibabu vikiwa vimezunguka eneo hilo.

Vyombo vya udongo vimepangwa sakafuni vikiwa na unga, majani na vipande vya miti. Karatasi yenye maandishi na simu ya mkononi vimewekwa pembeni ya vifaa hivyo. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya tiba ya kienyeji au shughuli ya kitamaduni.

Wanaume wawili wanabeba mitungi mikubwa ya gesi katika eneo la wazi. Mmoja anainua mtungi kutoka ardhini huku mwingine akisukuma mtungi. Maandhari ya nyuma inaonyesha miti, jengo la zege na gari lenye fremu ya chuma.

Wahudumu wa afya wanahudumia watoto katika kampeni ya chanjo. Wamevaa mavazi rasmi ya kazi na vifaa vya kujikinga. Wazazi wameshika watoto wao wakisubiri huduma katika eneo la wazi.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe yenye mistari ya buluu anamhudumia mgonjwa aliyevalia gauni jeupe lenye maua ya rangi ya chungwa na hereni za dhahabu. Muuguzi anaonekana akifanya uchunguzi au utaratibu kwenye mkono wa mgonjwa.

Shii anaeleza matatizo ya kupoteza fahamu, kipanda uso na kizunguzungu. Watu kwenye picha wameshika vichwa kuonyesha maumivu. Chupa ya Sia Suna Oil imewekwa kwa sehemu ya tiba.

Wahudumu wa afya wanahudumia watoto wachanga kwenye vitanda vya joto maalum. Vifaa vya matibabu vimepangwa kwa matunzo ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Ukutani kuna mabango ya taarifa kuhusu huduma za watoto wachanga.

Wazima moto wawili wamevalia mavazi ya manjano wakishughulikia moto wa nyasi unaowaka kwa kasi. Mmoja ameshika kifaa cha kuwasha moto huku mwengine amebeba begi la mgongo akitazama eneo.

Watu waliovaa sare na kofia wanachimba kifusi cha jengo lililoporomoka. Baadhi wanatumia vifaa kuondoa mabaki huku wengine wakisaidiana kwa mikono. Shughuli inaendelea kwa uangalifu katika mazingira ya dharura.

Mtaalamu mmoja wa meno amevalia glavu za samawati na anatumia vifaa vya tiba. Kimoja kina kipini cha zambarau. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba na mdomo wake uko wazi.

Vyombo vya rangi tofauti vimepangwa juu kwa juu na kila kimoja kina lebo ya kipekee kama deja, SP, leoki, nzegambe, na isti. Maandishi ya lebo yanaonekana wazi kwenye sehemu ya mbele ya vyombo hivyo.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Vifaa vya tiba vimepangwa kwenye makabati na rafu pembeni mwa chumba. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa chenye maandishi ya jina ya kliniki yenyewe.

Chungu cha mviringo yenye rangi ya kahawia na nyeusi kinatoa moshi. Viombo vingine kama mashikio na mitungi vimepambwa kwa shanga na michoro. Mandhari imejaa vifaa vya kitamaduni vinavyoashiria shughuli za mila.

Mwanamke mmoja ameketi akipokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa mavazi rasmi ya kazi, karatasi iko mikononi mwa anayepokea huduma huku watu wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama katika eneo hilo.

Wahudumu wa afya wamevalia glavu wakitoa huduma ya meno kwa mgonjwa. Vifaa vya tiba ya meno vimewekwa mezani na wengine wanashikilia bomba la kuvuta majimaji. Mandhari ya clinic inaonyesha kiti cha mgonjwa, sink na vifaa vya usafi.

Wahudumu wa afya wanatoa huduma kwa wagonjwa walioketi vitini. vifaa vya matibabu vimepangwa mezani. watu wanapokea matibabu katika chumba hiki kidogo.

Meza nyekundu imejaa chupa za dawa, kikombe na mitungi ya plastiki. Kiti cha kijani kimebeba vitabu na karatasi huku begi jeusi likiwa sakafuni. Ukuta wa matofali na vyombo vingine vinaonekana nyuma.

Mama mmoja amelala kitandani huku akiwa amemshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde. Mtoto amefunikwa kwa blanketi jeupe lenye mistari ya bluu.

Jamaa amelala kwenye kitanda cha uchunguzi akiwa na bandeji kichwa na mkononi, huku akiwa amejifunika kwa blanketi, kando kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu ukutani na meza yenye vifaa mbalimbali kama bakuli la kijani na trei .

Wanaume aliyevaa koti jeupe na sweta anamchoma sindano mtu aliyevaa kofia na sharti ya mistari . Wote wako nje au chini ya paa la chuma lililo wazi.

Mtu ameketi chini ya hema akipokea sindano kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtu mwingine amesimama karibu akishuhudia tukio hilo. Meza ina boksi la baridi la kuhifadhi chanjo na bango lenye maandishi ya tahadhari linaonekana nyuma.

Mwanamke amesimama mbele ya hadhira kubwa iliyoketi ardhini wakimsikiliza kwa makini. Wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi tofauti tofauti wakionekana kushiriki kikao cha jamii.

Chupa ya virutubisho imaendikwa jina la chapa na aina ya vitamini. Rangi ya kijani na maandishi meupe yanaonekana kwenye lebo. Ndani kuna vidonge vya kumeza vinavyotolewa kwa haraka.

Jikombe lililopambwa limejaa vitu mbalimbali kama vile chupa ya plastiki, kalabashi na container la blue ambayo ina mapambo ya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa nguo za upasuaji na barakoa wanafanya upasuaji. Wote wanaonekana wamejikita katika kazi yao wakitumia vifaa maalum vya matibabu. Upasuaji huu unafanyika kwa uangalifu mkubwa na umakini wa hali ya juu.

Watu wengi wamejipanga wakiwa wamevaa barakoa wakisubiri kuhudumiwa nje ya jengo. Mwanamke mmoja anazungumza na mhudumu aliye nyuma ya meza. Watu wengine wamekaa kwenye viti wakisubiri kwa uvumilivu.

Maji ya mafuriko yamefunika barabara yakiathiri magari na pikipiki. Watu wanahangaika kupita katikati ya maji hayo machafu huku baadhi ya magari yakiwa yamekwama. Pikipiki moja imevuka huku dereva akiwa ameshika usukani kwa umakini mkubwa.

Chupa nne za mirutubisho vya vitamini zimepangwa juu ya meza kila moja ikiwa na maandiko tofauti ya chapa. Maandishi yanayoonyesha virutubisho vya mifupa, kinga, nguvu na lishe kwa wateja wa aina mbali mbali. Rangi na maumbo ya chupa yanatofautiana yakionyesha utafauti wa bidhaa sokoni.

Afisa wa afya amevaa kofia ya bluu na barakoa akimshika mtoto mchanga kwa upendo. Afisa huyo anaonekana mwenye furaha akimuangalia mtoto kwa tabasamu. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cha bluu.

Mhudumu amesimama akitoa sindano kwa msichana aliyevalia vazi lenye rangi angavu, mkono wa mhudumu umebeba sindano huku miwani ikining'inia kwenye shati jeupe, watu na vifaa vya kawaida vinaonekana nyuma katika mazingira ya nje.

Ni kituo cha afya, daktari anachunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye meza maalum. Daktari huyo amevaa nguo za blue ,stetiskopu na balakoa, akionyesha utaalamu wake. Mtu mwingine anasimama karibu akishuhudia uchunguzi huo wa matibabu.

Mwanaume mmoja amevaa nguo ya kazi ya rangi ya kijani na kofia nyeupe. Anasafisha mikono yake kwa kutumia sabuni ya maji kutoka kwenye mashine maalum iliyowekwa ukutani. Sehemu hiyo ina mabesheni ya kunawia na inaonekana kuwa ni sehemu ya choo cha umma au kituo cha afya.

Mhudumu wa afya anachunguza mtoto mchanga kutumia stetoskopu ndani ya kiangazi. Mtoto amelazwa juu ya blanketi, na ameunganishwa na mirija ya matibabu. Kiangazi kina kuta za uwazi, na vifaa mbalimbali vya hospitali vimepangwa nyuma.

Mhudumu wa afya anazungumza na mwanamke mwingine ndani ya hema. Mwanamke huyo amebeba mtoto mdogo na wote wamekaa kwenye meza ndogo. Dawa ya kusafisha mikono imewekwa juu ya meza ikionyesha umuhimu wa usafi.

Meza imejaa aina mbali mbali za dawa zikiwemo vidonge na tembe. Dawa hizi ziko katika chupa tofauti. Baadhi ya dawa zimemwagwa kwenye vifuniko vya chupa zake, tayari kutumiwa au kuchunguzwa.

Mama mzee aliyevaa nguo ya buluu na kofia anachunguza mwanamke mjazito aliyelala chini, wanawake wengine wameketi kwenye viti wakishuhudia utaratibu huo. Mwanamke huyo mjazito amelala chini na mama mzee anatumia mikono yake kumchunguza.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya bluu na barakoa anamsafisha mgonjwa kwa pamba kabla ya sindano. Mgonjwa amevaa shati lenye michoro na pia barakoa. Tukio hili linaonyesha chanjo muhimu kwa afya ya jamii.

Sindano imechovwa kwa uangalifu ndani ya chupa ya dawa ikivuta kioevu cha chanjo ya MMR inayozuia surua, matumbwitumbwi na Rubella . Katika mandhari ya nyuma kuna boksi lililojaa vijidonge vya chanjo kila kimoja kikiwa na kipimo cha 0.5ml kwa ajili ya dozi moja.

Mgonjwa amelala juu ya mkeka akiwa amevaa sketi yenye michoro na koti la waridi lililoinuliwa sehemu ya tumbo, mtoa huduma aliyevalia koti jeusi amepiga magoti karibu na kiuno cha mgonjwa akifanya uchunguzi wa kiafya.

Nguo za kioo zimepangwa kwa wingi na baadhi zimelala na zingine zimesimama. Ndani zao kuna unga wa rangi ya kahawa inayoonekana kama dawa au sampuli ya matibabu.